Ulijua kwamba waweza kukuza mimea bila kutumia shamba au hata udongo vile ambavyo hizi mboga zinapandwa kwa kutumia pipe inayonyunyizia maji bila kupitisha.

Si lazima upande mimea kwa ardhi ili yaweze kukua na hata kuwa na afya. Waweza kutumia paipu ambazo zapitisha maji pale halafu wa panda mimea kwa zile pipe .

Hizi ni mboga zinazoitwa sukuma zinapendezwa sana na wale ambao hawana pesa ,kwani ni bei rahisi na pia yana manufaa kimwili, wewe unapenda sukuma?

Mboga hizi za kijani sukuma, zimepandwa kwa shamba kubwa sana, na zinakaa ziko tayari kuvunwa, na pale ambapo wakulima watakuja wataziuza tena, kufikia watu wale.

Kabeji kubwa kubwa na zenye afya zimepandwa kwa shamba kubwa, ata huwezi kuona kwa macho linapoisha. Hizi kabeji ni za rangi ya kijani na zinakaa za afya.

Kabeji hizi, katika shamba kubwa, ni za kijani, na zimepandwa, mbengu zikakua, na sasa hivi, ziko tayari kuvunwa, na kupelekwa sokoni, ili zifikie watu wale.

Kahawa hulimwa huku kenya, kule ambako kuna milima na baridi kiasi. Wao ambao wanavuna wanajua venye ambavyo kuchukua na kahawa hizi huja kwa mbegu za nyekundu na hata kijani.

Wanawake wawili hawa wanasaidia kuvuna ama vile vile kupanda mimea katika shamba kubwa na wanawake sana sana wanasaidia kufanya kazi nzuri shambani.

Hii trakta inasaidia wakulima kuweza kupanda mimea za aina kadhalika, kama hapa tunaona kahawa ambayo inapandwa na wakulima ambayo wako kwa milima, kwani haiwezi pandwa kwa mabonde.

Mahindi inapovunwa inabidi kuwa ikaushwe, kwa hivyo inalazwa kwa jua kwa muda wa siku kadhaa ili yaweze kuwa ngumu na kufanywa kuwa unga ya ugali.

Kufuga ngo'mbe si kazi rahisi. Kuelewa wanyama hao, lazima uwe na ustaafu, na uwe na muelekeo katika biashara. Ni lazima ujue kuwapenda na kuwachochea ili waweze kupa maziwa na nyama tamu.

Mmea huu unaokaa kama maua ya manjano unaweza kua kwa udongo na kufika wakati wa kuvunwa kwa urahisi, kwani unanyunyiziwa maji bila kungoja mvua.

Katika shamba hili la mboga kubwa zaidi maji yanapitishwa katika mitaro kando ya hizo mboga ili ziweze kukua na kuvuma zikingoja kuvuniwa.

Mboga hizi, kwenye shamba, zinakaa kijani zenye afya. Kuonyesha zimetunzwa na maji ya mvua, na hata ya kunyunyizia, kuhakikisha yatavunwa na kulisha watu vyema.

Maji yananyunyizwa kwa wingi kwenye shamba, ili kupalilia mimea yaweze kuchipuka kutoka ardhi na kuanza kukua na kuwa zenye afya.

Mboga za kijani zimepandwa kwa shamba kubwa ili wakulima waweze kuvuna na kufikisha kwa eneo mbalimbali za nchi na zinanyunyiziwa maji pale shambani pia.

Hii ni namna na mbinu, ya kuhakikisha kwamba mimea inapata maji kwa kila muda na wakati bila kutumia maji vibaya na bila kutegemea mvua.

Hili ni shamba kubwa linaloendelea kupita kule ambako macho yanaona na yanatumia maji kunyunyuzia mimea na si mvua wangoja kutoka Mungu.

Namna moja ya kuhakikisha kwamba mimea yako yataweza kukua na kufukisha wakati wa kuvuna bila shida lolote, ni kwa kunyunyizia maji kwa kutumia paipu. Hii ni mbinu ambayo ilikuja na ikawezesha wakulima wengi kufanikiwa.

Unaweza kukuza mimea kwa aina mbalimbali, moja wapo ni kungoja mvua inyeshe kutoka Mungu na anga. Ingine ni kunyunyuzia maji kwa kila mmea kwa kutumia pipe kadhaa na mbalimbali.

Shamba hili ina udongo nyekundu. Inakaa kwamba iko tayari kupandiwa mimea, kuna zile sukuma ambazo zimepandwa hapo kando na kuna mimea mpya ambayo yatawekwa hapa na kunyunyiziwa maji kupitia hizi pipe .

Hii paipu inatumiwa kupitisha maji ili kunyunyuzia mimea katika shamba, ili wakulima wasipaswe kungoja mvua ndo mimea yao ikue.